Wataalamu wawili wanaume wote wakiwa wamevaa barakoa pamoja na glavusi. Mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi ya samawati na mwengine akiwa amevalia shati ya rangi nyeupe, wakiwa wakimhudumia mwanamke aliye na tatizo la jino.

Hospitali au kituo cha afya chenye barabara mbili zilizofunikwa, zilizotengenezwa kwa mabati na nguzo za chuma. Kwa mbali likionekana jengo lenye mabati ya kahawia, lililoandikwa upasuaji. Na kwa pembeni akitokea mwanamke mmoja akipita katikati barabara hiyo.

Mwanamke kijana akiwa katika chumba chenye rangi ya njano nyepesi, akiwa amevalia koti nyeupe ya maabara, mikono yake, akiwa ameweka kwa mbele, pamoja na uso wa kutabasamu, akiwa amevaa suruali nyeusi pamoja na nywele zake safi.

Kabati mbili za chuma zenye milango ya kioo lile la kulia likiwa na dawa za matibabu na lile la kushoto likiwa na vifaa mfano bandeji na vifaa vingine vya matibabu.